Hawa ni wakimbiaji. Wanaonekana kuwa ni wa Kenya. Naye huyu ambaye ameweza kuifunika macho yake amevalia kifaa ambacho Kimani ni mkenya huku anaonekana kuwa ni mshindi huku mwengine ambaye anamfuata anaonekana kuwa ni mshindi ambaye alikuwa anamfuata Kimani huyo.

Hapa ni shuleni au ofisini. Kuna matarakilishi ambazo zimeeza kuegezwa huku, inaonekana kuwa kuna vitabu ambazo zimeweza kuwekwa sehemu hii. Inaonekana kuwa hapa ni shuleni. Naona kuna kifaa hiki ambaye kimeweza kuwekwa kitu ambayo inasaidia. Kuna mlango katika sehemu hii.

Huyu naye ako katika mazoezini anaitwa Hellen Wawiri yeye ako na kilo ambayo haizidi arobaini, hii inaweza kuwa ana hitilafu kwemye mguuni yake aliyezaliwa katika naye ni mkenya katika ile harakati ya kuwa hatembei.

Hii inaonyesha kuwa hapa ni nyumbani ama shuleni ama kwingine ama hospitali hata. Inaonyesha kuwa nyumba hii imepakua kadhaa. Kuna ile imepakua nyeusi na kuna vitu zimesimama huku. Inaonekana mipaka na kuna miti kando yake. Mlango hiyo inaonekana kubaya na huenda inaonyesha ishara ya kuingilia.

Hili linaonyesha mama na mwanaume ambao wameweza kusimama huku wamevalia bendera la Kenya. Hawa ni wakimbiaji ambao walikua wanakimbia katika ngambo ile lingine. Huyu ni Kipkoech na Chepkoech ambao wamesimama walikua wanakimbia mbio zao za kazi huku kujumuisha Kenya huku.

Hawa ni wachezaji wako katika ile hilali ya kucheza hao ambao hawana mingii zingine, wanatumia bidhaa hizi, kuonyesha kuwa wakona hiyo talanta na hawana mguu naye huyu ameweza kusimama na yule anawepea anawasaidia.

Hawa ni wachezaji ambao niwakimbizi wakiwa katika machezo ....kulia anaonekana yeye alizaliwa mwezi wa desemba ili kupatiana vitu fulani, wanaonekana wakikimbia kwenye mchezo huo

Hawa ni akinamama ambao wameweza kuketi huku wakiona majeraha wakanaikilafu kwenye mnia. Hawa akinamama wako na wamefaliaa ma nguo ambayo yanafana yote. Na ni inadhihirisha kuwa hawa akinamama ni Wakenya na wanaonyesha kuwa Kenya inakuwa ina inawasaidia katika maisha yao ambalo hawajiwezi.

Shuleni na hapa ni sehemu ambapo wanafunnzi huwa wanaenda kufanyia mtihani wao huku wakitaka kuifanyia kitu ambayo inaweza kuwa karatasi la tasu. Hapa huwa wanaenda ili waweza kuipata maelezo au practical ya jinsi kuifanya mambo haya.

Hiki ni kitabu ambacho kinatumika na watoto wa shule wa kidato cha nne. Kitabu hiki wanaisoma nao kuna wale watoto wako katika ile jitihada, wako katika ile sehemu ambayo wanacheza hio mchezo ya kuruka huku wengine wakishika kamba hio.

Hili linaonyesha kuwa maji ni kitu ambacho inahitajika katika maishani kuwa maji ni maishani. Wakati mtu yeyote anahitaka maji lazima kila mtu aweze kuitumia maji katika sehemu ambazo zinafaa. Anaweza itumia na ng'ombe binadamu na unaweza kuiweka katika mashambani ili mimea siweze kui kua.

Huyu naye ni yule ako katika ile mchezoni au katika mtoni huu wa River Oise. Naye anaitwa Asiya Sururu ako katika hilo mazoezini kujifunza jinsi ya kutumia meli katika majini ili wakati ameenda katika mashindano ya maji anaweza kuwa mshindi.

Hizi ni tarakilishi ambazo zimeweza kuwekwa, katika mashuleni au katika ofisini, chini yao kuna vitabu ambao vinaweza kuandikwa. Kumanisha hapa ni shuleni na wanafunzi wanaweza tumia kifaa hiki iliaweza kupata mafunzo zaidi hao kuwa wanaweza kuitimu masomo yao kutumia tarakislishi haya.

Hizi ni vitu ambazo zimeandikwa kwenye ubao shuleni yenye kuonyesha miti hiyo ni miti ambayo inatufunza maishani na lazima tuweze kuitunza ili tupate mvua mingi.

Mbele huyu ni mtu ambaye amesimama na ni waziri wa masomo. Amesimama huku ameshika karatasi kwa mkono huenda maelezo ambayo atayasema huenda zimeandikwa huku. Amesimama huenda ana ako na ishara ya kuongea ama anaongelesha watu wa masomo wakubwa wa masomo.

Hili ni mlango ambalo limeweza kuwekwa na kuandikwa mavitu. Hili ni watoto au watu ambao wanakuja hii wanaonyesha kuwa wako karibuni katika shule hiyo ili waweze kuipata elimu ya juu. Huku imeweza kuwekwa kwa mlango ya madarasa haya ili wanafunzi waweze kuisoma na kuipata elimu ya zaidi.

Kuna watu wengi wameonekana huku watoto wko shuleni, wengine wanapewa maji, wengine wanapewa matibabu na wengine wako na manguo. Hii inaonyesha kuwa haya ni mahitaji ambayo kila mtoto au kila mtu lazima akuwe nayo kimaisha ili maisha yake yaendelee kuwa sawasawa. Kuna picha mingi ambayo ni sita na kila inaonyesha ishara yake.

Hawa ni wachezaji ambao wameweza kuishinda katika mchezo huo. Hao wengine na ambao wameweza kusimama wengi wamevalia nguo ambazo zinafanana kuonyesha kuwa ni wakenya na inadhihirisha kuwa nguo hizo ni nguo ambazo zinaonyesha mavazi wa kenya .Nyuma yao kuna vitu zimeandikwa ni washindi katika mchezo huo.